Nyumba yenye mabati mekundu, madirisha ya kijani inaonekana kwa mkato kipande tu cha nyumba. Mbele yake mna ukuta wa mawe. Ardhini kuna nyasi nzuri za kijani. Kwa mbali kuna mti mrefu.